Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo ulipangwa vizuri, mimea mbali mbali inakuwa kwenye mapomba meupe yaliopangwa kwa usawa. Inaonyesha mfumo unatumia maji bila udongo

Huu ni mfumo wa kilimo, uliopangwa vizuri, ambapo mimea midogo inakua kwenye mabomba. Inaashiria matumizi ya teknolijia ya kisasa, kilimo inayoruhusu mimea kukua bila udongo pengine katika nafasi ndogo kama balcony .

Mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo mimea inakua katika mabomba ya PVC yaliyo pangwa wima. Huo ni mfumo wa kisasa wa kilimo, usiotumia udongo. Unatumia maji na virutubishi.

Hii ni mimea midogo ya kijani iliyopandwa katika mfumo, ambao inakua bila udongo. Hii ni njia ya kisasa ya kilimo inayotumia maji ya virutubisho.

Mwanamume anamwagilia mimea iliyopandwa katika mfumo wa kilimo cha hydroponics ambayo mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yenye vibomba vidogo. Anatumia chombo kidogo cha umwagiliaji akishika ndoo nyingine.

Mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo mimea inakua kwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa yakipokea virutubisho moja kwa moja. Hii ni njia ya kisasa ya kilimo inayohifadhi maji na kuongeza uzalishaji.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa, mizizi ya mimea inaonekana ikining'inia ndani ya maji yenye virutubisho ikiipa chakula bila kutumia udongo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo mimea miwili midogo ya Basil ina kuwa bila udongo. Mimea hio imewekwa kwenye shimo kwenye deski nyeupe ilioelea juu ya ndoo ya machungwa iliojaa maji na virutubisho. Mizizi yao iko imezamishwa kwenye maji.

Huu ni mfumo wa kisasa ambapo mimea inakua juu ya tangi lenye samaki. Maji kutoka kwa samaki yanatumika kurutubisha mimea na mimea inasafisha maji kwa samaki.

Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo mimea inakuzwa kwenye maji badala ya udongo. Juu ya maji kuna kimelea cha kijani kibichi kinachofunika eneo lote.

Hawa ni kuku wengi weupe wakiwa wamejikusanya katika banda kubwa la ufugaji la kisasa wakiwa na vifaa vya kulisha vilivyoning'inia kutoka dari. Huu ni mfumo wa ufugaji wa biashara wenye usaji mkubwa.

Uyoga mwingi mweupe, ukiota katika mazingira ya kilimo ya, cha kiwandani, ukiwa umepangwa, kwenye rafu za chini. Uyoga huu unaonekana kukuzwa, kwa wingi. Kwa ajili ya matumizi ya kibiashara.

Shamba kubwa la miti ndani ya nyumba ya kioo au chafu, ikiwa imepangwa katika mistari mirefu. Utamaduni huu unaashiria kilimo cha kisasa cha bustani kinachotumia teknolojia kuongeza uzalishaji.

Wakulima watatu wakiwa wameinama shambani wakivuna au kuhudumia zao la kabichi ambalo limekua na kukomaa vizuri. Hii inaashiria shughuli za kilimo cha viwanda au biashara ambapo mazao hulimwa kwa wingi ili kukidhi mahitaji ya soko.

Shamba kubwa lililojaa kabichi zikiwa zimepandwa kwenye safu ndefu zinazoonekana. Anga lina mawingu na kuna nyumba chache na miti kwa mbali nyuma.

Kuku wengi wa kahawia wakiwa wamekusanyika katika banda kubwa wakizurura na kutafuta chakula huku baadhi ya vyombo vya kulishia vikiwa vimetawanyika ardhini. Hii inaashiria mfumo wa ufugaji wa kuku kibiashara au kwa wingi.

Uyoga mweupe mwingi ukiota kwenye udongo mweusi ndani ya chafu au jengo maalumu la kilimo. Uyoga huu umeoteshwa kwa mpangilio, kuashiria kilimo na biashara vya viwandani.

Hiki ni kiwanda cha kuuza nyanya. Kuna wahudumu wanaonekana wakiwa makini wakizipakia katika mifuko ya plastiki. Wamevalia mavazi rasmi ya bluu huku wakiwangojea wateja wawauzie nyanya hizo.

Shamba kubwa la mahindi lililopandwa kwa mistari mirefu, likiashiria kilimo kikubwa. Mbingu ya blue na mawingu mepesi, yanaongeza uzuri wa mandhari yake.

Huu ni mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mashamba makubwa. Vinyunyiziaji maji vinaonekana vikinyunyiza maji juu ya mimea iliyopandwa kwenye mistari mirefu.

Huyu ni mkulima anayefunga mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba lenye mimea midogo. Mifumo ya mabomba yenye neli ndogo za bluu inaonekana ikiangazia kwenye udongo.

Mfumo mkubwa wa umwagiliaji wa kunyunyizia maji kwenye shamba kubwa lenye mazao ya kijani kibichi nchini Kenya. Inaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo ili kuhakikisha ukuaji mzuri wa mazao. Jambo muhimu kwa usalama wa chakula nchini.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani, ambapo mabomba meusi yamewekwa kando ya mistari ya mimea midogo. Udongo unaonekana kuwa na rangi nyekundu ya udongo wa kilimo, ikionyesha matumizi ya teknolojia hii ya kisasa ya kilimo.

Hili ni shamba linaonekana likiwa na udongo wenye rotuba si haba. Una mifereji pale, inaonekana imetandazwa chini, inayonyunyizia shamba hilo maji, mbengu ziweze kuchipuka vizuri, inavyofaa.

Shamba dogo lenye mimea michanga iliyopandwa kwa safu ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kando ya kila mstari wa mimea. Udongo unaonekana ukiwa huru na wenye unyevunyevu kiasi ukiwa unaonyesha utunzaji wa mazao.

Shamba lililolimwa kwa mistari ambapo mfumo wa umwagiliaji unatumia sprinklers kunyunyiza maji juu ya mimea. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo ili kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Hili ni shamba la viazi likimwagiliwa maji na vinyunyuzio vya kisasa. Nyumba mbili za shambani zinaonekana kwa mbali chini ya anga la bluu.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri lenye mimea mchanga ikiota kwa mpangilio na mfumo wa umwagaji wa matone ukiendelea kutoa maji. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo ili kuhakikisha ukuaji bora wa mazao.

Shamba lililolimwa lenye mimea michanga michache na mifumo ya umwagiliaji wa matone ikiwa imewekwa kwa mistari mirefu. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo ikihakikisha maji yanatumika kwa ufanisi na mazao yanapata lishe bora.

Hili ni shamba lililoandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo, likiwa na mistari ya umwagiliaji wa matone, iliyopangika sawa sawa. Nyuma ya shamba, kuna msitu mnene wa miti, na anga lina mawingu meupe meupe, likionesha mazingira ya kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo bomba nyeusi la plastiki linatoa matone ya maji, yakimwagilia mimea iliyo karibu. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji katika kilimo.

Shamba lililolimwa vizuri lenye mimea michanga ikiota kwa mpangilio huku mfumo ya umwagiliaji wa matone ikiwa imewekwa karibu na kila mmea. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo nchini Kenya ili kuhakikisha ukuaji bora wa mazao.